Mfumo wa bustani wa wima au hydroponic ndogo, inayotumia vyombo vilivyosidikwa tena. Kituo kikuu ni ndoo ya blue , iliyopangiwa kwa vigao au vipande vya kioo na juu yake kuna muundo mrefu wa kupanda mimea unaofanana na mnara.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki au akuaponiki, labda kwenye balkoni au eneo dogo la nje, mimea midogo yenye majani yamepandwa kwenye vikpu vidogo vilivowekwa kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea ya letule yenye majani mabichi imepambwa kwenye mabomba meupe ya PVC . Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu ndani ya mabomba hayo na mfumo mzima unaonekana kuwa umewekwa katika chafu au sehemu iliyofunikwa, ikionyesha udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha wima, labda hydroponiki, unaojumuisha mimea midogo yenye majani mabichi iliyopandwa kwenye matundu au miundo ya wima inayofanana na minara. Mimea hiyo inaonekana kuwa ya afya na kukuza vizuri.

Mfumo wa haiduroponiki au kilimo bila udongo. Tunaona vikapu vya meshi vilivyowekwa kwenye chombo chenye maji, vya rangi ya kahawia. Mizizi ya mimea inaonekana ikininginia kutoka kwenye vikapu hivyo hadi kwenye maji.

Mfumo wa kilimo cha bustani wima labda cha haidroponiki au akuaponiki uliowekwa dhidi ya uzio. Mfumo huu unajumuisha mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa, ambapo mimea mbalimbali yenye majani kama vile letule inakua kutokana kwenye mashimo chini ya mabomba haya.

Kilimo vha haidrofoniki au akuafoniki, ambapo mimea midogo yenye majani ,inatoka kwenye Mashimo yaliyochimbwa kwenye bomba, kubwa jeupe la wima inaonekana kama mimea hiyo inakuzwa bill kutumia udongo.

Shamba kubwa la kabichi. Kabichi zimepandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri zikionyesha ukuaji mzuri na zenye majani mengi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kazi na buti akitegemea kwenye shamba lenye mimea ya mahindi. Amebeba mtungi wa dawa mgongoni, jambo linaloashiria kuwa anafanya kazi ya kunyunyuzia dawa ya kuua wadudu au magonjwa ya mimea.

Mandhari ya ndani ya chafu kubwa. Kuna safu nyingi za mimea iliyopandwa kwenye matuta yaliyoinuliwa, au kwenye vyombo. Mimea ina majani mengi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa inakuwa vizuri. Muundo wa chafu unaonekana wazi ikiwa na paa na kuta zilizofunikwa na plastiki au vifaa vingi vilivyoruhusu mwanga kupenya.

Shamba lenye udongo mwekundu au wa kahawia. Kuna mistari mingi ya umwagiliaji wa matone yenye mabomba meusi yaliopangiliwa vizuri. Katika bidhaa ya sehemu, kuna mimea midogo michache imeanza kuota au kupandwa.

Shamba lenye udongo mwekundu au wahawia likiwa na mistari mingi ya umwagiliaji wa matone yenye mabomba meusi yaliyopangwa vizuri. Katika baadhi ya sehemu kuna mimea midogo michache imeanza kuota au kupandwa.

Shamba lililolimwa ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mistari, iliyopangwa vizuri. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, inaonekana kando ya mimea ikionyesha matumizi ya teknologia ya kisasa ya kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba lililolimwa likionyesha udongo wenye unyevu wenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Unaonekana kama mirija nyeupe iliyopita katika ya safu za mimea.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari au matunda ya mistari yaliyopangwa vizuri. Kati ya mistari hii kuna bomba meupe au umwagiliaji wa matone yaliyolala chini yakiashiria mfumo wa kisasa au umwagiliaji unaotumika kutoa maji na kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Shamba linalomwagiliwa na kutumia mfumo wa kumwagilia maji. Maji yanarushwa hewani na vinyunyuzi hivo, yakinyunyuza eneo lote la mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na mimea midogo inakua shambani.

Shamba lenye mistari mingi, na mimea midogo iliyopandwa, labda mboga au mazao mengine ya kilimo. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone, yaliyolala chini kati ya safu na za mimea, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani ikiwa imestawi vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaonekana ukiwa unafanya kazi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba refu jeupe lililolazwa pembeni mwa shamba yakielekezwa kwenye mitaro ya mimea.

Shamba lililopandwa mboga likiwa limefunikwa kwa neti juu ili kuzuia wadudu au jua kali. Mimea imepandwa kwa mistari nadhifu na mfumo wa umwagiliaji wa matone umetandazwa kwenye kila mstari wa mimea. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba dogo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Mifumo ya umwagiliali wa matone imewekwa kwenye kila mstari ili kumwagilia mimea kwa njia bora na ya kutoka maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea kufanya kazi shambani. Maji yanatoka kwenye bomba na kunyunyuzia mimea midogo kwa kiwango kidogo lakini cha kutosha. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu mwingi, kuonyesha kuwa umwagiliaji unaendelea vizuri.